Maziwa yameganda yakawekwa kwenye sufuria. Inaonekana wanatengeneza jibini ili waeze kupika nayo chakula au kuuzia watu. Maziwa yanapoganda hayamwagi, yanatengeneza nayo jibini ili yaweze kupelekwa soko, yauzwe pesa mingi, mkulima apate pesa zaidi.

kuna ndizi ambayo inaonekana hapa. Ndizi yenye imeiva vizuri sana. Ndizi haya yametoka shambani yenye afya jema kwa mtu anafaa kula ndizi haya ili apate afya jema ili aweze kuishi vizuri.

Maziwa haya yanaoekana yametoka mashambani yanaenda kwenye kiwanda. Maziwa haya yamebebwa na mtu wa bodaboda. Ni maziwa yanayokamuliwa yanakimbizwa haraka ili yasiharibike .Maziwa haya ikifika kiwanda wanaitengeneza, wanaipeleka kwa wanunuzi wanaotaka maziwa dukani.

Mkulima anafunza watoto wawili vile ya kupanda mimea ya ndizi. Mkulima huyu ambaye amevaa tishati yenye rangi samawati, analima ndizi akipanda, watoto wakiangalia wakijifunza.

Kuna wakulima wawili hapa. Wakulima hawa wanahudumia mang'ombe zao tatu ama ni nne. Wakulima hao wanakamua ng'ombe lakini hawakamui hivi hivi, wanatumia mashini maalum ya kisasa ya kukamua ng'ombe ili waweze kumaliza haraka na waweze kupate maziwa mingi.

Mti wa ndizi inaonekana hapa. Imeweza kukauka kauka na kukatika katika. Ni kama washavuna miti hii, hiyo ya ndizi. Wanangoja ikauke iwe ni yenye kuanguka. Ni kama wameshachukua ndizi wakaipeleka sokoni, sasa wamewacha yaanguke peke yake miti hio.

Hapa ni mashambani. Shamba hili limepandwa ndizi. Ndizi huu umekomaa hadi imekuwa kubwa. Mkulima anafurahi kuwa anaikata, anaipeleka sokoni ili aweze kuuza apate faida kwa alichokipata.

Hii ni kiwanda ya maziwa. Inaonekana maziwa yanaletwa yanabadilishwa kuwa poda. Maziwa haya yanatolewa umaji yanabaki tu kuwa poda ambayo haiharibiki haraka. Maziwa haya tena yanafungwa, yanapelekwa sokoni na kuuzwa kwa wanunuzi ambao wanataka maziwa yenye haiharibiki sana na maziwa tamu.

Ndizi nyingi imewekwa kwenye ghala. Inaonekana ndizi hizi zimeweza kutolewa kwenye shamba ama kwenye sokoni. Linaenda sokoni ama linaenda kwa mtu binafsi ili waweze kukula. Ndizi ni mmea mzuri inayoleta afya kwa mwenye kula na inayoleta hela kwa mwenye kupanda.

Maziwa inaonekana yamewachana, yanatengenezwa kitu ingine hapa. Maziwa haya yanabadilishwa yanakuwa hiki kitu alafu yanapelekwa yanauzwa. Watu wanapenda hiki kitu. Inatumika kueka kwenye chakula, wanakula na inanonesha pia watu.

Hapa ni soko la ndizi. Watu wakitoka shambani na mandizi yao wanaleta hapa hizi ndizi, ili ziweze kuuzwa. Kuna ndizi mingi sana, na kuna lori inazozishusha ili kuileta sokoni. Ndizi haya yametoka mashambani.

Ndizi inaonekana imetolewa shambani, inapelekwa sokoni. Gari imejazwa juu yake ndizi mbichi kwa wingi sana. Matawi ya ndizi pia inaonekana iko juu ya gari. Ndizi haya ni kama yamechukuliwa na mnunuzi kutoka shambani anayepeleka sokoni.

Mkulima anaonekana ameangalia mmea wake wa ndizi. Mmea huu umelalia kando. Ndizi yanaonekana yamekuwa kubwa sana hadiyameanza kukua na nguvu ya kuangusha mmea wake. Mkulima huyo ameinua mkono na kushika ndizi hayo.

Mkulima anaweza kufurahia kuangalia mimea ilivyonawiri vizuri. Mimea huu wa ndizi ni mmea aliyopanda mkulima huyu. Anaweza kuikaguakagua kuangalia kama iko tayari kwenda soko ili aweze kuuza na kupata faida yake.

Matawi ya ndizi haya yanaonekana ni kama hapa ni shamba la ndizi. Matawi haya yanakaa kuwa na afya bora. Inakaa kuwa imepandwa vizuri na mkulima mwenye bidii. Matawi haya yanakuwa yenye rangi la samawati yanaonekana vizuri.

Soko la matunda linaonekana hapa. Matunda aina ainati inauzwa hapa. Kuna matunda ya ndizi, kuna matunda ya limau, kuna matunda ya machungwa na kuna matunda aina zingine. Pia mboga ya nyanya yanauzwa hapa, mboga ya kitunguu. Aliyetaka kununua mboga na matunda anakuja hapa kuuziwa.

Hii ni shamba kubwa sana. Ni shamba ya ndizi. Ndizi mingi zimepandwa hapa inaonekana hapa ni mahali mvua iko mingi kwa vile shamba yamewekwa mingi sana. Mandizi yananawili vizuri bila wasiwasi.

Hapa ni zizi la ng'ombe. Inaonekana ng'ombe wanakamuliwa, lakini hawakamuliwi kutumia mkono. Wanakamuliwa kutumia mashine za kisasa. Mashine hizi zinakamua ng'ombe mingi kwa muda mdogo na inatoa maziwa mingi kwa vile inatumia umeme.

Hapa inaonekana ni kwenye kiwanda ambapo maziwa yanaletwa yanabadilishwa kuwa yogati. Mwanamke anaonekana ako na sufuria iliyo jaa yogati anaziweka kwenye karatasi ili aweze kwenye mkebe ili aweze kupelekea watu wanunue. Inaonekana wako wengi, na kuna watu wengine wanapiga picha wakirekodi.

Ndizi inaonekana imewekwa hapo na wakulima imesimamishwa. Ndizi hao wapengwa kwenye laini mingi inaonekana lakini hayajaiva ni kama yataivia sokoni wameitoa mashabani haraka ili yasiharibike kwenye mashaba kwa vile yatahitaji kusafirishwa hadi sehemu mbali ya soko.

Mkulima inaonekana ameweka ndoo chini ya ng'ombe yake. Ako tayari kuikamua. Ameanza kuikamua. Ni mwanamke aliyefunga ng'ombe na kamba ili isiwe ni yenye kumpiga teke, ama isiwe ni yenye kuharibu hio ndoo na kuiangusha chini, maziwa yamwagike.

Ng'ombe wawili wanaonekana wamelala chini. Inaonekana wapo wagonjwa sana, wamepata magonjwa mengi, inaonekana wako karibu kufa ama tayari wameshafa. Inahitaji mkulima awape dawa ili waweze kuwa na nafuu. Ama pengine wamelala ile vile wamechoka ama wameshiba sana chakula wamepewa.

Shamba la ndizi inaonekana mama mmoja amekuchukua, amevuna, amevuna ndizi, ndizi. Ndizi mingi inaonekana kwenye pikcha. Ndizi iliyovunwa na ndizi ambayo ipo bado kwa miti. Kwa miti aina mbalimbali pia zipo kwenye nyuma ya miti wa ndizi.

Mkulima anapulizia dawa ya vifugo kwa ng'ombe. Dawa hii inaweza kuzuia mdudu kukaa kwenye ng'ombe huyo. Ng'ombe huyo ni yule ng'ombe wa maziwa. Mkulima huyu anaweza kuipulizia dawa vizuri kwenye ng'ombe ili aweze kuwa na afya.

Inaonyesha ng'ombe ikiwa inakamuliwa. Kukamuliwa kwake si kawaida kwa vile inatumika mashini ya kisasa kuikamua. Mashini hii inaweza kukamua ng'ombe haraka na inatoa maziwa mingi. Ng'ombe hizi zinaonekana zimefugwa hili kutoa maziwa.

Hapa ni maabara ya maziwa. Inaonekana mwanamke mmoja ni kama amebombea katika udaktari wa maziwa. Anaangalia vizuri maziwa na anaeka vitu kwenye maziwa, ili kujua kama maziwa haya ni yenye kuwa na sumu ama yenye kukuwa mzuri kwa kwenda soko. Inaonekana amevaa kofia ya nyeupe, inaonekana anajua kitu anachofanya.

Hapa inaonekana kuna ng'ombe mmoja na mkulima mmoja. Mkulima huyo ameeka ndoo chini ya ng'ombe, anaanza kukamua ng'ombe wake. Ng'ombe huyu anaonekana iko na afya sana kwa vile inatoa maziwa mingi. Mkulima huyu anafurahia akikamua ng'ombe lake.

Ndizi hii inaonekana imetolewa shambani inataka kupelekwa sokoni, ndizi hili ni kubwa kubwa lakini ukiangalia vizuri utaona hazijaiva kwa maana bado hazijakuwa rangi ya kuiva. Ndizi hili ni kama inapelekwa moja kwa moja hadi kwa wanunuzi ama inapelekwa nyumbani hadi iive.

Ndizi inaonekana bado iko kwenye mti wake. Bado haujavunwa kupelekwa sokoini. Mti huu inakaa iko na afya mzuri kwa vile ndizi haya yamekuwa makubwa na yanakaa kuvutia macho sana. Mtu anaweza kuchuna aende nayo nyumbani.

Watu wawili wanaofanya kwenye kiwanda wamebeba mtungi ya maziwa wanainua wanaiweka huku wakiichunga. Sehemu hii ni kama wakulima wanaleta maziwa yao ili iweze kupelekwa sokoni wanaitayarisha kwanza.

Mkulima ni kama ametoa kuvuna mandizi yake kwenye shamba. Anaweza kuzikata ili aweze kuiandaa. Amefurahia sana mkulima huyo kwa vile anaweza kutumia jasho lake lile alilolitumia kupanda ndizi hizo. Anataka kuziandaa watu wakule.

Hii ni shamba kubwa sana. Shamba hii imepandwa ndizi mingi sana. Ndizi haya lakini yajaanza kutoa matunda. Ndizi ni kama bado yajakomaa. Kuna mmea pia ndogondogo chini zake, haionekani vizuri lakini nyuma kuna mamiti zingine

Mkulima inaonekana amekuja kwa ng'ombe lake kuipulizia dawa ,ng'ombe hili ni kama linakuwa na magonjwa mengi ya ngozi. Daktari huyu wa mifugo anainyunyizia vizuri kila pahali ya ngozi ya ng'ombe yake ili aweze kuwa na afya njema kwa ngozi.

Ndizi mingi ni kama zimewekwa pahali moja zinataka kupelekwa sokoni ama tayari ziko sokoni. Inaonekana bado ndizi haya hazijaiva. Ni kama yametolewa saa hii saa hii shambani. Ndizi hizi zinaonekana kuvurutia mtu kwa vile yana rangi nzuri na rangi ya kuri kuonesha kuwa halijaiva.

Hapa ni kwenye shamba. Shamba limepandwa na mahindi nyingi sana. Lakini ukiangalia vizuri, mahindi moja ni kama yameanza kuharibika sana. Yameharibika hadi kutoa vitu vingi kwenye mbebu zake. Mkulima huyu anakadiria hasara nyingi sana. Lakini hizi vitu vikitokea nchini Mexikani kuna pesa mengi.

Ndizi inaonekana hapa. Ndizi hiyo haijaiva, ni kama imetolewa sa hii shambani. Ndizi hiyo iko mingi sana kwenye moja... moja kuu imetolewa, kubwa iko mingi sana. Ndizi hayo yanafai kuenda sokoni ama yanawekwa yaive ili yauzwe.

Wakulima wa maziwa wameweza kuleta maziwa yao kwenye kiwanda. Maziwa haya yanamwagwa kwenye pahali ingine ili yaweze kutengenezwa, ili ipelekwe soko, watu wauziwe. Wahudumu hawa wameleta maziwa yao na lori. Wameleta maziwa mingi sana.

Hapa inaonekana limepandwa siku karibu. Ni shamba ya ndizi imepandwa kwenye mstari mmoja kubwa na mistari zingine. Ndizi haya yanaonekana hayajamwagiliwa maji saa hii, lakini ni kama itamwagiliwa, kwa vile ndizi hii iko na uhai mzuri sana. Iko ni ya rangi mzuri.

Mwanaume mmoja inaonekana anainua ndizi juu, ndizi haya ni mbichi bado. Inaonekana yametoka shambani sahii yamefika sokoni, ndizi hizi zimeletwa na gari liliko hapo nyuma gari hilo husafirisha ndizi mengi kutoka mashambani kuileta sokoni.

Mwanaume inaonekana amesimama amechoka. Amevuna ndizi mingi sana. Nyuma yake kuna ndizi alizo zipanga. Nyuma yake tena kuna mamiti ya ndizi inaonekana ilishavunwa. Hapa inaonekana ni kwenye shamba la ndizi.

Watu watatu wanaonekana wamekaa kwenye, chumba. Watu watatu hao mmoja wao ameketi kwenye kiti wengine wakiangalia juu ya meko. Meko imeekwa sufuria ya maziwa. Ni kama wanatibu au wanaangalia ile maziwa yako, ni maziwa ya mzuri au maziwa mbaya.

Ng'ombe anaonekana kuwa amelala nikama ni mgonjwa ama ameshiba amechoka. Inaonekana mkulima anataka kuzikamua kwa maana titi lake limejaa maziwa sana. Hio pahali inaonekana pahali mzuri kwa vile nyasi ni mingi sana.

Mkulima wa ng'ombe ameweza kukamua ng'ombe zao. Amekamua kutumia teknolojia ya kisasa ambayo inatumia mgongo ya nembo kukamua maziwa kwa muda mfupi sana. Teknolojia hii imeweza kusaidia wakulima sana kukamua ng'ombe zao.

Inaonekana ni kuwa ya maziwa yale yalioharibika yanatengenezwa kuwa kitu kingine ili zisiende hasara. Inaonekana wamechukua nguo wakaeka wakaitoa hio maziwa iwache kushikana shikana, ili watengeneze kitu chenye dhamana kuliko kuitupa hio maziwa, ama wanatengeneza kitu ingine.

Nyasi yaliyokatwa kwenye uwanja yanaonekana yamekusanywa na kuletwa pamoja. Nyasi hayo yatafunikwa na yatawekwa hadi ile siku kiangazi itakuja ambapo chakula ya ng'ombe ama chakula ya wanyama itakosekana. Nyasi hizi zitafunguliwa na kuwapa wanyama. Hii ni akili mzuri iliotumika, wanakijiji wanafaa kuwa kama hawa.

Ni miti ya ndizi inaonekana hapa. Ndizi bado ziko kwenye miti hazijavunwa. Hii ndizi bado halijaiva kwa vile rangi yake inaonyesha hivyo. Mkulima amepanda miti kwenye mistari ili aweze kupeleka ndizi hizo soko aweze kupata hela.

Hii ni ng'ombe iliyokonda sana. Hii ng'ombe ni kama ni mgonjwa. Ina ma vidonda mingi sana mwilini. Ni kama inaugua ugonjwa kali sana. Wakulima wanastahili kuidunga dawa ama kuipeleka kwa daktari wa mifugo ili apate nafuu.

Duka kidogo la ndizi linaonekana hapa. Wanunuzi wamekuja kuangalia ndizi lililoiva vizuri sana. Mama mmoja anaonekana yeye ndio anauza kwa sababu amekata ndizi na anakula. Hii ndizi inaonekana kuwa ni yenye afya sana.